Mwanamke mweupe ameketi chini, amevalia nguo ya madoadoa na barakoa. Nesi amevalia saa wenye mkada mweusi na shati jeupe. Meza i kando yao.

Kina mama wameketi chini huku wakipanga foleni . Mmoja ameshikilia mtoto mapajani , Nesi ameshikilia sindano. Ukuta una makabati ya mbao meupe.

Mwanaume amesimama amevalia gwanda na kofia nyeupe, barakoa, chupa mkononi wenye kifuniko ya rangi ya kijani, mitungi ya gesi inayotumika hospitalini kando yake na nyuma.

Mgonjwa amelazwa kitandani, miguu mitupu. Nesi wawili wamevalia gwanda meupe na barakoa. Kando yao kuna mashine, ukuta ni mweupe. Mashine zimo kando yao.

Mlinzi kasimama huku ameshikilia boxy , amevalia barakoa, blauza na begi ya rangi ya kijani kibichi na nyuma yake kuna watu mwingine yuapiga simu.

Mwanamume mzungu na mwanamke mwafrika wamesimama tisti wakipiga picha. Nyuma yao kuna duka au kijumba ya rangi ya samawati, wenye mchoro wa manjano na chini yake kibichi. Nyuma yao kuna gari ya rangi nyeupe.

Mama amevalia sweta na barakoa nyeusi, ameshikilia mtoto, amefungwa na leso nyeupe. Mwanaume amesimama kando yake, amevalia gwanda la manjano nyeupe na viatu vyeusi. Sakafu, nyuma yao kuna watu, meza ndogo.

Maafisa wawili wanaume wamesimama wakitizama jumba likibomolewa na gari ya manjano. Wamevalia uniform ya rangi tofauti. Jumba kirefu liko nyuma ya nyumba hio.

Mama ameketi chini, yuatizama kando. Amevalia miwani, barakoa , sweta na nguo yenye mikono mifupi. Nesii ameshikilia sindano. Nyuma yao kuna watu.

Mama ameketi chini yuasukwa nywele. Amevaa sweater yenye madoadoa na leso ya rangi nyeupe. Msusi ameshikilia chuma, amevalia saa wenye mkanda mweusi na shati yenye malaini. Nyuma yake kuna watu ambao wamekaa.

Mgonjwa amelazwa kitandani iliotandikwa kitambaa jeupe. Nesi yuamuongezea pumzi kwa kutumia mashine. Ukuta ni wa rangi ya samawati. Mashine imo ukutani inayowapa stima.

Afisa wa kulinda lango kuu amesimama huku akinawa mikono. Amevalia gwanda ya samawati. Mtungi uliobeba maji ni wa samawati na wenye mchoro wa mikono.

Umati wa wagonjwa na nesi ambao wamevalia magwanda meupe. Mama amewekelea leso wa rangi nyekundu kwenye bega lake. Nyuma kuna mtu ambaye amesimama.

Wodi inayoshughulikia watoto wachanga ambao hawajaweza kununua kivyao na wamezaliwa. Nesi wamevalia nguo za rangi ya samawati na nyeupe. Kitandani kuna mtoto ambaye amelazwa. Nesi amevalia miwani. Sakafu ni nyeupe. Kuna mashine ambayo inawapa watoto joto.